Shamba kubwa ambalo baada ya kulimwa na kusawazishwa vizuri mashimo na mabonde ambayo yaliachwa na trekta baada ya kulima na sasa mbegu za mahindi zilizopandwa zimeota zikiwa katika hatua zake za awali huku zikiendelea kumwagiliwa, kuwekewa mbolea na baadae kuvunwa.